Hii ni ndizi, kuna ndizi ambayo imeiva, na pia kuna ndizi ambayo mtu anakuja hapa ananunua kwa ajili ya kupika, hapa inaonekana ni kibanda ambayo chakula inauzwa, pia kuna nyanya, pia anauza mahoho, pia,

Hapa ni kwa duka kubwa ambapo watu wanao wana wanakuja hapa wana wanatumia teknolojia kwa kuchukuliavitu ambavyo wanapenda na wanachukua wanaenda wana wana wanapimiwa. Hapa tunaona kuna mtu ambaye anapanga vitu ili muuzaji akikuja asipate ugumu wowote wa kuchagua vitu ambavyo anavitaka.

Hapa ni soko la kuuza viatu. Hizi ni viatu ya kuchezea, na iko kila aina ya viatu ya rangi tofauti. Na pia kuna kubwa na ndogo amabayo inatoshea kila mtu.

Kuna kidole ambacho inaonekana ni mkono imeshikilia shilingi noti elfu moja ya Kenya. Hii elfu moja ya Kenya inatoka kwa benki kuu ya Kenya ambapo imetuonyesha nyuma, nyuma imechorwa nchi ya Kenya.

Hapa tunaona kuna magari nyingi ambazo zimewekwa kando. Na inaonekana kuna watu wengi kwa umbali. Kuna vitu ambavyo ilikuwa inaendelea hapa. Huenda kulikuwa na sherehe ama kulikuwa na funzo flani kuhusu kitu ama jambo flani.

Hii ni pesa, pesa mia moja ya Kenya ni shilingi mia moja ya Kenya ambapo imewekwa ikiangalia mbele ikiwa imechorwa mtu na hii pesa ni mingi sana ikiwa imetapakaa kwote.

Hii ni duka, duka la kuuza mtu aanakuja anauziwa pia ni duka la mpesa ambapo watu wanakuja na kutoa pesa pia hii duka inaonekana kuuza vitu za gari ambazo ni ni vitu ambazo zimearibika kwa gari unaweza kivipata.

Serikali inasimamia huduma za uhamiaji kwa kutoa pasipoti kwa raia. Hii ni muhimu kwa usalama wa taifa, kudhibiti mipaka na kurahisisha usafiri wa kimataifa kwa wananchi wote kwa usahihi na ufanisi.

Hapa Kuna tangazo ambabo watu wanafaa kujua mtu akipata ajali anaeza hudumiwa wapi bila malipo yoyote mtu anafaa kufinya nane, mbili , nane ndio awese kununua ameandika kabisa hii inasaidia watu wengi wanapo pata ajali.

Hii ni duka la maziwa ambapo watu wanakuja hapa wanapimiwa maziwa kwa kiasi cha pesa ambacho wako nayo. Naona kuna mtu mmoja hapa ambaye ameshikilia kikombe ako kabisa katika harakati za kupima maziwa.

Hii ni gari, gari ya rangi nyeusi, inaonekana gari hii ni jipya kabisa, huenda gari ni mahali pa kuuza magari , ambapo mtu anakuja alitaka gari anakuja hapa ili awezekupata gari lake .

Hapa inaonekana kuwa ni soko. Ni soko la manguo na pia ni soko la kuuza matunda na pia ni soko la kuuza chakula. Hapa naona kuna muuzaji ambaye yeye anafurahi huku akiwa na manguo zake. Na pia kuna chakula hapa. Kuna maandazi, kuna kuna vitunguu, kuna mahindi.

Hapa ni mahali ambapo wanauzia samaki. Samaki zimepangwa kulingana na ukubwa na ndogo. Pesa ya kuuza ndogo haiendani na ya kubwa. Naona pia kuna watu ambao wamekaa hapa na inaonekana ni wauzaji.

Hapa ni soko. Soko la kuuzia mboga, hapa mboga inayouzwa hapa tunaona kuna kabeji ambapo watu wanauza, kuna watu wengi wanauza hapa si mtu moja, ni watu wengi kila mtu ako na mahali pake pa kuuzia, akiona kuna wanunuzi na pia kuna watu ambao wanauza.

Hapa naona kua kuna mtu ambaye anauza shanga ,anauza vitu mingi sana ambao unaonekana ni wa kitamaduni. Pia anauza mamishipi ambazo mishipi hizi zimeundwa kwa kutumia vitu vya kitamaduni. Hii utamaduni unaonekana kama ni utamaduni wa kimaasai. Mtu amekuja hapa, hakuna mnunuaji. Naona tu mtu ambaye anauza akingoja customer zake.

Hapa inaonekana inaonyesha teknolojia ambapo mtu anaweza pata insurance akiwa kwa nyumba yake akitumia simu yake. Inaonyesha kuwa hii imerahisishwa si mtu anaweza anapata huduma zake akiwa nyumbani.

Hii ni gari aina ya trela ambayo inasafirisha magari kuenda nchi nyingine ama kuja nchi yetu ya kenya, magari hhii huenda ilikuwa imeagizwa kutoka nchi ingine tofauti, sasa inaletwa, sasa hii gari imetengenezwa kwa muundo fulani ambayo inabeba magari nyingi kwa mara moja.

Hii ni pesa, pesa ambayo ni shilingi elfu moja ya Kenya. Pesa inatoka Benki Kuu ya Kenya. Ambayo hii pesa inawekwa, tunaweza angalia nyuma ambapo wamechora nchi ya Kenya tukiangalia mbele. Hii ni pesa pia imewekwa kwa meza na imetapakaa juu ya meza.

Hapa naona kuna mtu anafinya simu akiwa katika shughuli za kutuma ama kutoa pesa, huenda ako kwa duka la kutoa pesa ama yeye mwenyewe anataka kujisaidia kutuma pesa ama huenda anataka kununua huenda maybe credit ili aweze kutumia.

Hapa kuna insurance ya pikipiki ambayo imewekwa kwenye matangazo, mtu analipia kwa mwaka moja 4,000 na kwa miezi sita analipia 2,500 na pia kuna nambari hapa mtu akitaka maelezo zaidi anaweza piga hizo nambari.

Hapa ni soko, hii soko ni kubwa sana, naona pia watu wameeka maumbrella ili aweze wakujikinga kutokana na jua ama kutokana na mvua. Hii soko si ya kuuza manguo naona ni ya chakula, sanasana iko na vitu ya kukula kama maembe, iko na vitu kama machungwa na pia kuna watu wengi hapa, inaonekana kuna wanunuzi na wengine wanachagua.

Hapa ni soko soko la kuuza vyakula naona Kuna mahindi mpiji Kuna yenye unaeza chukua ikiwa msima na Kuna pia yenye imedindolewa na pia Kuna mananasi ya msima na yenye imekatwa pia naona vuti mingi hapa mtu anakuja hapa kununua vitu yake.

Kuna gari hapa aina ya trela naona pia kuna magari ingine iko hapa ambaye inaendelea kwenda. Hii magari aina ya trela inabeba magari ingine huenda inasafirisha kuna mahali huenda inaleta katika nchi yetu ya Kenya ama huenda inasafirisha katika nchi ingine. Watu walikuwa wameagiza ndio maana inabeba.

Hapa Kuna tangazo ambabo hii ni mzuri sana ya chama ya jubilee ambopa mtu akiwa anataka kujifungua ama mama mjausito inapea huduma maelezo.

Hapa kuna tangazo kuwa unaweza chunga pikipiki yako ukitumia cover ya miezi sita kwa shilingi elfu mbili mia tano pekee yake, wakiwa wamepeana nambari ambayo unaweza tuma ni nne sufuri, nne nne sufuri nne na majina ambayo inayoleta unaweka kitambulisho ambacho kimeandikwa kwa pikipiki.

Kuna magari hapa ambayo imewekwa sehemu fulani huenda kuna hafla yenye ilikua inaendelea sasa watu wamekuja hapa wakae kae ili wakimaliza shughuli zao wanaweza kuja wakachukua gari na wakaitumia kuenda walikotoka ama kwende nyumbani zao.

Hapa inaonekana ni soko ama inaweza kuwa ni kakibanda ya kuuza chakula, naona kuna ndizi ambayo inaenda kuivishwa inaweza kuchemshwa, naona pia wanauza vitunguu naona kuna malenge, naona pia kuna vizai vitamu, amabvyo vinauzwa hapa na pia kuna vitu kama kabegi huko, na pia tunaona kuna vitu mabazo hazijatolewa kwa kagunia.

Hapa inaonekana, sijui kama ni soko ama inaweza kuwa ni kipanda ambacho wanauza vyakula. Naona kuna viazi, kuna pia vitunguu na kuna nyanya na pia inaonekana na sioni muuzaji inaeza kuwa ako kando yake pale simwoni saa hii.

Hapa kuna mabiashara mingi ambazo inaendelea mabiashara hizi ni shughuli za mapambo ambapo watu wanakuja, wanasukiwa nywele, wengine wanakuja wanaosha nywele, wengine wanakuja wanaoshewa miguu na kutengenezewa vidole zao naona pia kuna nywele ambazo mtu wanakuja anavinunua, naona pia kuna viti ambavyo wateja wanakuja wanavikalia wakingoja ama wakihudumiwa.

Hapa kuna duka, ni duka pia la kuuza vitu naona pia kuna shughuli za M-pesa ambazo zinaendelea hapa , mtu anaweza kuja hapa kutoa ama kutuma pesa na pia kuna watu ambao wamekaa chini hapa inaonekana hawa watu wapo wanaongea huenda kuna muuzaji na watu wamekuja kununua, pia kuna maji ambayo inauzwa hapa.

Hapa naona magari nyingi, iko aina tofauti tofauti, ikiwa na rangi pia tofauti tofauti, magari hii imeonekana kuwa inauzwa, mtu anakuja hapa anaangalia ile enye anapenda alafu anainunua.

Hapa naona kuna mtu ameshikilia pesa kwa mkono yake. Naona ako na elfu moja ya Kenya, na ako na mia tano ya Kenya, na ako na pia shilingi mia moja ya Kenya, na pia ako na shilingi hamsini ya Kenya.

Hii ni mahali ambapo anaenda anachukua pesa ili afanyie biashara zake na aweze kurudisha pesa hizi, anayekaa jina yake ameweka nambari ambazo anajua mwenyewe ili aweze kuzikumbuka akiwa ameingia hapo ndani.

Hii inapeana watu wajue kuwa wanaeza peana hii insurance wanaitwa malkia. Hapa ni shilingi mia sita na ishirini peke yake ya Kenya, ambapo mtu akikufa, wanashughulikia bila nyinyi kutoa pesa.

Hapa ni mahali pa kuzia gari aina ya mercedes, watu huku wanakuja wananunua magari hapa magari hii ikona tofauti tofauti, kuna ya rangi ya kala nyeupe na kuna ya rangi nyeusi.

Naona mashilingi ambayo ni mashilingi ishirini ya Kenya na kuna shilingi kumi ya Kenya. Shilingi ishirini ya Kenya naona wameonyesha nyuma ambapo wanaonyesha ishara ya Kenya. Na shilingi kumi ya Kenya naona wameonyesha uso ya Jomo Kenyatta.

Hapa ni duka ambayo ni duka ya kuuza na pia naona iko na mpesa na nambari ya safaricom na nambari ya Airtel. Mtu anakuja hapa anatoa na kuweka pesa. Hawa wazee inaonekana mmoja wao anauza na mwingine huweza kuwa amekuja kufanya huduma zake hapa.

Hapa kuna magari mengi. Magari haya inaonekana inauzwa. Iko na rangi tofauti tofauti. Kuna ya rangi ya nyeupe na kuna ya rangi nyeusi na pia kuna ya rangi nyekundu. Sasa mtu anakuja hapa, anaanza ananunua.

Hii ni mahali ambapo watu wanakopa pesa ili kuendeleza biashara zao. Hapa inabidii unaweka jina yako, halafu unaweka nambari ambayo utaikumbuka ili kuificha siri yako. Hapa pia unafaa ufinye mahali ambapo itahakikisha kuwa wewe kweli ni mtu.

Hapa ni duka. Ni duka la kuuza vitu na pia ni duka la M-Pesa ambapo watu wanaweza kuja kutoa na kutuma pesa. Naona kuna watu wameko kwa pikipiki na kunaona kuna baiskeli. Hii baiskeli huenda ni ya yule mtu ambaye anaonekana ako kwa duka ananunua vitu vyake.

hapa ni soko kubwa sana soko hii mahali nawezaona ni mahali inaviazi, na pia kuna kitu maka machungwa na maembe na pia naona na malenge na wauzaji na kuna wanunuzi kila mtu ako kwa shuguli zake.

Naona mtu hapa, ameshikilia pesa ya manoti ya mia mbili, na kuna noti ingine hapa ya hamsini, naona hapa pia kuna mashilingi, kuna mashilingi ya ishirini ambayo imepangwa pangwa .

Hapa naona magari nyingi. Pia kuna watu hapa. Inaonekana kulikuwa na hafla fulani. Kulikuwa na shughuli labda ndio watu wamekuja hapa na magari nyingi wamekuja wameka kando ili waweze kwenda sherehe. Wakimaliza shughuli zao ndio wanaweza kuja kuchukua magari zao na wakaenda zao.

Hapa ni soko soko hii sana sana ni ya mboga naona Kuna msichana moja ambaye amekuja kununua na Kuna mtu ambaye anamwelekeza anamwambia bei za mboga hapa kuna mboga wananuzi na wenye wanauza kwa hapa soko hii pia ni kubwa Kuna vitu mingi zinazo endelea zinazoendelea.

Hapa kabisa inaonekana kuwa kama sio soko ni ka kibanda ambayo wanauza viazi, wanauza karoti, hoho. Hapa pia naona magunia huko, na pia naona vitu vya kupimia.

Hii ni Insurance ya nyumbani, mtu anatumia, inatumika mtu akipata kwa nyumba ajli ikiwa pia kuna vitu vya nyumba ambavyo vimeharibika, hii vitu inatumika ikiwa pia...

Soko ya matunda ama pia penye soko ya kuuza mboga. Kuna hapa watu ambao wamekaa chini kwa viti hao ndio wanaouza hizi matunda. Na kuna watu ambao wanatembea tembea wakichagua hizi matunda. Hao ndio ambao wananunua hizi matunda.

Hapa kuna tangazo ya insurance ya chama ya Jubilee ambayo faida yake ni kuwa mtu anaeza pewa huduma hospitali bila malipo pia anaeza pewa dawa bila malipo pia mtu akiwa mja mzito anaeza enda hospitali na kujifungua na pia anaeza taka kufanyiwa service yoyote hospitalini bila malipo yoyote na hapa kuna nambari

Hapa ni mahali pa kuuza maziwa, maziwa ya mlima Kenya ambapo watu wanakuja hapa, wanapimiwa maziwa na wanailipa. Kuna pia gari hapa huenda kuna mtu amelujia maziwa, na Kuna mtu amekaa huenda ye ni mwuzaji ama huenda ni mtu tu amekuja kununua maziwa

Hapa ni soko fulani ambayo wnauza viatu na wako na viatu mingi sana ambayo wanauza. Hapa pia inaonekana wanaziosha zingine juu naona makarai. Naona karai ya nyekundu na nyeupe na ingine kuna viatu imewekwa ndani ni kama zinaoshwa. Zenye ziko safi ziuziwe kwa ma customer .

Hii ni duka ambayo ni m-pesa, ya kutuma na kutoa pesa. Ingawa ni duka ya kutuma na kutoa pesa, bado inaonekana kuna vitu vya kuuza. Kuna watu, mtu anakuja hapa anazinunua vitu.

Hii ni kitu ambayo inawekwa kwa mtandao ili kupea watu habari kuwa kuna insurance ambayo inampa mtu, halafu wameweka hapa namba ikiwa mtu anahitaji ataipigia namba ili aweze kuhudumiwa.

Hapa kuna magari ya aina nyingi, ikiwa kila gari ikona tofauti - ikona rangi tofauti tofauti. Hizi magari ni kama inauzwa. Watu wanakuja hapa, wananunua hizi magari na wanazipeleka.

Kuna duka hapa ya urembo, duka ambapo watu wanakuja hapo wanasukiwa nywele, wengine wanakuja wanaoshewa nywele, na pia hii duka wanauza kuna mafuta na kuna perfume ,ambayo watu wanauziwa na wanaenda kuzitumia.

Hapa Kuna noti ya shilingi mia Tano ya Kenya na kumi mbili moja imeonyeshwa ya shillingi mia Tano ya Kenya na shilingi na ingine inaonyesha shilingi mia Tano ya Kenya ambapo mbele imechorwaa mtu na nyuma imechorwaa mje.

Hapa ni soko ambao wanauza nguo. Hizi nguo sana sana zaonekana ni sweta, na kuna pia jaketi ambazo wameweka juu. Kuna mtu anayeonekana nikama anauza, kuna mtu mwingine ambaye amekaa chini.

Hii ni gari aina ya trela ambayo imebeba gari tatu, si magari tatu, naona huko nyuma gari tano. Hizi magari huenda kuwa imenunuliwa. Sasa inapelekwa, inaeza kuwa kwa nchi nyingine ama inaletwa kwa nchi yetu ya Kenya.

Hapa inaonekana ni duka, ni duka la mayai. Watu wanakuja hapa wananunua mayai. Pia ukitaka kitu ya kuwekelea mayai kwa nyumba unaweza nunua .na pia naona kuna mtu anaishi hapa mahali. Naona ako na sahani huenda alikuwa anakula na ako na kitu ya kujisaidia kwa choo.

Hii ni gari nyeupe, gari hili linaonekana kuwa mpya kabisa, ikionekana kuwa bado ni kaa daa haa, tisa tisa sufuri jaa, gari inaonekana ukizingatia daa kwa haa inaonekana kama bado ni mpya.

Hapa naona magari, magari ya aina tofauti tofauti, kuna pia ya rangi tofauti tofauti. Kuna nyeusi, kuna nyeupe na pia kuna nyekundu. Hapa watu wanakuja na wanaona yenye amependa na anaweza kununua.

Hapa ni duka ambapo biashara nyingi zinaendelea. Naona kuna kuna viazi zinauzwa na pia kuna soda inauzwa hapa. Na pia kuna M-Pesa ambapo mtu anaweza kuja hapa akatoa ama kutuma pesa mahali fulani.

Hii ni tangazo ambayo limewekwa ili mtu aweze kuchunga familia yake akitumia CIC Family Medisure. Inaonekana kuna watoto wawili ambao wanachukua chakula na kuna baba yao ambao amewashikilia akiwa pia anapiga tabasamu. Mama yao pia yuko nyinyi akiwa ameshikilia kikombe, wote wanafuraa.

Hapa kuna magari mengi. Inaonekana hapa kulikuwa na sherehe fulani, ama kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kinaendelea ndiyo maana watu walikuwa wamekuja hapa kuhudhuria hilo hafla. Na kuna watu huko ambao wamesimama.

Hii kuna tangazo hapa ambayo inawekwa iliwatu waweze kuona ni ya chama ya jubilii ambayo hii ni (cover) ambayo mtu akiwa mgonjwa anatumia inalipwa elfu sita mia mbili hiyo ni ya chini kwa mtu kwa mwaka moja na mtu anaweza lipa juu sana inatumika pia wakati mtu ako mjamzito na anaenda anjifungua.

Hii ni soko, soko ambayo wanauza viatu, wanauza aina zote ya viatu. Hapa pia panaonekana kuna maguo, hapa kunaonekana kuna watu wengi ukizingatia kuna watu wengi kwa umbali, ukizangatia kuna vitu ambavyo bado ziko kwa magunia hazijafunguliwa.

Hapa kuna viatu ambao wanauza. Hizi viatu sana sana huwa wanauuzwa na watu wa Maasai. Naona hizi viatu ni hizo tu ndio ziko. Hapa pia imejengwa vizuri ili mtu hawezi nyeshewa wakati anaendelea na huduma zake.

Hapa inaonekana kuna soko pia kuna duka ya mpesa kwa duka ya mpesa mtu anaeza tuma na kutoa pesa inaonekana kuna mahali pa mapambo ya kucha mtu anaeza enda hapa atengenezwe kucha zake anaeza enda kusukwa nywele kuna mzee pia huenda anauza vitu

Mtu ameshikilia pesa, ako na pesa nyingi sana, sijui hizi pesa ni za kufanyia nini, lakini naona kuwa ameshika akiwa ameshikilia tu hizi pesa, sijui kama anahesabu ama ni nini.

Hapa ni soko. Hapa ni soko mahali pa kuuza nyanya. Ukiona sana sana, watu wengi wanauza manyanya. Kuna wengine, kuna magari sijui kama zinaleta nyanya. Kuna watu pia wamekuja kuzinunua hizi nyanya. Hapa ni mahali pa kuuzia nyanya inavyoonekana.

Hii ni soko kubwa sana. Hapa kuna watu wengi, watu wanaonekana kuwa wanafinyana sana. Kuna wauzaji na kuna wale ambao wamekuja hapa kununua. Hapa naona sana sana si kuuza nguo, hapa inaonekana sana sana ni kuuza mboga.

Hii ni pesa elfu moja ya Kenya . Kuna mtu ambaye anashika hizi pesa , ambayo sijui ni ngapi na kuna mtu ambaye ananyoosha mkono ni kama anataka kupewa hizi pesa. Hizi pesa ni nyingi na ni

Hapa ni soko mahali ambapo naona kunauzwa manguo, halafu kuna mtu anauza mayai na tusmokie ,ameweka umbrella ako ni kama anaskuma skuma, hapo sioni huyo mtu ako wapi lakini hapa inaonekana kuwa ni soko.

Hii ni noti ya elfu moja ya Kenya. Naona mtu ameshikilia noti ya elfu moja ya Kenya, akiwa ameshikilia upande wa nyuma. Upande wa nyuma inaonekana ni kama imechorwa nchi ya Kenya.

Kuna gari hapa imeachiliwa ambayo imeekwa gari inapekwa labda kuna mtu amenunua mahali sasa ameipeleka, huenda anaipeleka katika nchi ingine ambayo siijui ama inaletwa katika nchi yetu ya Kenya kuna mtu imeagizwa kutoka nje ya nchi.

Hapa ni mahali ya kupimia maziwa. Hapa imefanyaa kabisa mtu anakuja akitaka ya huenda anataka ya shilingi hamsini ya Kenya ,anakuja anafinya, nayo maziwa inakuja ikiwa imejipima.

Hapa kuna duka ya maziwa ambapo watu wanakuja hapa wanachukua maziwa. Duka hili, inaonekana kuna mtu ndani ambapo anauza maziwa. Kuna mama mmoja hapa ambaye anaenda. Anaenda anapata huduma zake.

Hapa naona aina nyingi za mboga. Hapa inaoneka kuwa ni soko fulani ambapo wanauza mboga. Kuna dania, naona hadi tangawizi, naona hadi sukuma, kuna hadi mboga za kienyeji na zingine hapa sizielewi lakini najua tu ni mboga.

Hapa ni soko ambapo watu wanauza nguo kuna watu wanachagua hizi nguo ni za mitumba, wanauza na zinanunuliwa na watu wengi, hapa ni soko ya manguo.

Soko ya matunda ambayo kuna aina mingi ya matunda kuna ndizi, kuna mananas, kuna mapapai, machungwa, kuna matunda mengi. Hapa kuna mwanamume ambaye ni kama anaona simu akingonja ma customer wakuje wanunue matunda.

Magurudumu mingi hapa za gari. Huenda hapa hizi magurudumu zinauzwa. Magurudumu za magari zikiharibika, zinaletwa hapa. Magari huenda zinaletwa hapa, zinakuja zinakuwa wanaeka zingine ama mtu anakuja ananunua anaiweka kwa gari akipata ajali mahali anaweza rekebisha.

Hapa kuna mkono ambayo imeshikilia elfu moja ya Kenya. Naona ameshikilia alafu hii picha inaonyesha nyuma ya shilingi elfu moja ya Kenya ambayo imechorwa nje

Hapa inaonekana ni kasoko kadogo ambayo iko na vitu mingi inaendelea. Naona kuna mpesaa ambayo watu wanatumia kutoa na kutuma pesa. Naona pia kuna maendeleo ingine ambavyo vinaendelea kuna watu huku wanatembea, kuna magari na vitu vinginevyo.

Hii ni pesa ya elfu moja, noti ya elfu moja ya Kenya, mtu anazihesabu ama anazitoa, sijui ama anazirudisha ndani. Naona tu mkono ya mtu ambayo amezishika hizi pesa.

Hapa naona gari aina ya trailer . Gari hii ni kubwa sana, naona imebeba magari inasafirisha. Huenda inasafirisha katika nchi nyingine. Nashuku hizi magari imetoka katika nchi ingine tofauti, inasafirishwa ili mtu aweze apate gari yake alikuwa ameiagiza.

Hii ni maziwa ya mlima Kenya ambao watu wanakuja kununua kuna wawili hapo ambao wanaonekana kununua maziwa na Kuna mmoja hapo msichana kuelekea kwa duka kununua maziwa .

Hapa ni soko, soko la kuuza chakula ambapo naona kuna viazi, kuna pia ndizi, kunayo mboga pia aina ya spinach na kunayo kabeji na pia kuna nyanya, kuna vitu mingi, kuna pia watu wengi wauzaji.